Kikundi cha wanawake kimekusanyika kushuhudia mafunzo ya vitendo ya kushona, ambapo mshiriki mmoja anaendesha mashine ya kushona huku wengine wakifuatilia kwa makini.

Kundi la watu walioketi katika chumba cha mkutano au semina wamevaa barakoa za uso kwa sababu ya hatari za afya kama vile uviko kumi na tisa, wengine wamevaa jezi za rangi tofauti ikiwa ni pamoja jezi ya bluu na jezi ya mchangamano wa rangi kama nyekundu na nyeusi.

Jengo la la shule ya msingi lenye michoro ya kielimu, limezungukwa na nyasi na vichaka vidogo, vikiwa katika eneo la wazi. Muundo wake ni rahisi na paa la mteremko, linarahisisha matumizi ya kawaida ya vifaa vya ujenzi vya eneo husika.

Sehemu ya ndani ya darasa lenye wanafunzi wa awali wakiwa wamekalia viti vya mbao wamevaa mashati meupe wakimsikiliza mwalimu akiwa anaongea huku anatumia alama za mikono kuelezea hesabu.

Darasa lililojaa wanafunzi waliovalia sare za shule za rangi ya zambarau na manjano, wakiwa wameketi kwenye madawati wakumsikiliza mwalimu aliye mbele. Mwalimu akiongea kwa ishara na mikono, ameweka umakini kwenye kufundisha. Huku ubao wa nyuma ukiwa na maandishi ya chaki.

Mwalimu amesimama mbele ya ubao mweupe, akifundisha somo la hesabu akieleza wanafunzi kuchagua nambari kamili miongoni mwa zile zilizoandikwa, jambo linaloimarisha uelewa na dhana za msingi za hisabati.

Shule ya msingi yenye mazingira ya kijani. Wanafunzi wanaonekana wakicheza kwa furaha kwenye uwanja wa michezo. Huku njia ya matofali ikipita katikati ya bustani yenye miti na vichaka.

Sehemu ya ndani ya maabara yenye mpangilio mzuri maalumu, kuna madirisha makubwa ya kupitisha hewa, mabomba ya kutoa maji na pia sehemu za kutoa umeme, sehemu hii hutumika kufanya uchunguzi maalumu.

Chuo chenye darasa la wanafunzi wengi wanaovaa nguo ya rangi ya machungwa kwenye meza na viti za mbao wakijikita kwenye karatasi na vifaa vya kujifunzia, ikiwa ni pamoja mwalimu mmoja aliyevaa koti jeupe la kitaalamu.

sehemu ya ndani ya saluni watatu wakiwa wamevaa masharti ya rangi ya machungwa wakiwa wananyoa mtu mmoja wanaonekana wakiwa wanajifunza jinsi ya kufanya kazi hiyo.

Watu wanne wamekaa kwenye meza ya kijani iliyokuwa nje, wakiwa makini na vifaa vyao vya kidijitali kama kompyuta, simu na vifaa vingine, majani na miti ya nyuma yanatoa mandhari ya utulivu wa asili.

Chumba cha darasa au ukumbi wa mikutano wenye wataalumu au wanafunzi wengi walioketi katika viti na meza za mbao, wakijikita kwenye karatasi na vifaa vya kazi, huku mhadhiri mmoja aliyevaa jezi nyeupe akisimama mbele akionyesha au kuelezea kitu kwa mikono.

Darasa lenye wanafunzi kadhaa walio keti kwenye madawati, mwalimu aliyevaa shati la waridi akisomea au kueleza jambo akionekana kuwa katika kipindi, wanafunzi wakiwa makini kwa namna inayoashiria ushiriki mzuri wa darasani.

Picha ya chumba cha darasa au semina ambapo kuna watu wengi wameketi kwenye viti vya mstari na wakimsikiliza mwalimu aliesimama mbele, kuna maji ya kunywa kwenye meza na baadhi ya watu wana kompyuta.

Kundi la watu walioketi kwenye viti vya rangi ya bluu na manjano ndani ya maktaba au chumba cha kusomo, kuna shelfu za vitabu zilizojazwa nyuma yao na ubao wa maonyesho uliona maelezo upande wa kulia.

Wanafunzi wameketi darasani, wakifuatilia kwa makini maelezo ya mwalimu. Huku vitabu na tarakilishi vikiwa mbele yao, kama nyenzo ya kujifunzia katika mazingira ya kisasa ya elimu.

Watu wamekaa kwenye meza wakiwa wamejikita katika kazi, Baadhi wanatumia komptuta wengine wana andika kwenye makaratasi, Mandhari inaonyesha kua ni darasa hasa kwa sababu ya mpangilio wa viti.

Kikundi cha wanafunzi waliovaa mavazi rasmi ya kuhitimu wamesimama kwa furaha katika mazingira ya kijani, huku kofia zao za kuhitimu zikiwa angani, ishara ya kusheherekea mafanikio yao ya kielimu.

Kundi la watu limekaa kuzunguka meza kila mmoja akiwa na karatasi mbele yake, mandhari hii inaonesha mazingira ya ushirikiano wa kitaaluma au kielimu, ambapo wanashiriki wakijihusisha na uchunguzi na maamuzi ya pamoja.

Wanafunzi wameketi kwenye chumba cha kompyuta wakitumia vifaa vya teknolojia kwa ajili ya kujifunza jambo linaloonyesha jinsi tehama inavyoboresha elimu na kuandaa vijana wa dunia ya kidijitali.

Vijana wakishirikiana kwa makini kutengeneza simu mezani kwa kutumia vifaa vya kielektroniki na lensi ya kukuza, ni mfano hai wa ubunifu na ujuzi wa kiufundi.

Chumba cha kompyuta, watu waliovaa mavazi ya kazi wanaonekana waki angalia kwa makini kompyuta, inaonesha takwimu na maandishi ya kiufundi; mazingira haya yanaashiria mafunzo ya vitendo au kazi za kuingiza data.

Watu wawili wanafanya kazi kwa pamoja kwenye meza yenye vifaa vya kielektroniki, taswira inayoonyesha ushirikiano wa kiufundi katika mazingira yenye mwangaza, kiashiria shughuli za matengenezo au ubunifu wa teknolojia.

Kikundi cha wanafunzi waliyovaa sare ya kazi wakitabasamu kwa furaha wakinakisi mshikamano, hali ya kazi na mafanikio ya programu za mafunzo ya ufundi stadi katika jamii.

Kundi la watu waliovaa sare za bluu, wakifanyakazi kwa makini kwenye meza iliyojaa vifaa vya umeme. Pamoja na vifaa vingine vinavyoashiria mazingira ya mafunzo ya kiufundi au uhandisi.

Wanafunzi katika fani ya kielektroniki wameketi kwenye meza wakitumia bisibisi na vifaa maalumu kutengeneza au kurekebisha mashine wakionesha umahiri wa vitendo katika mazingira ya mafunzo ya ufundi.

Mwanafunzi anaonekana akifanya majaribio ya vifaa cha kielektroniki, viwandani akichunguza jinsi mashine za kisasa zinavyofanya kazi zinazotumika katika uzalishaji wa viwanda, jambo linaloonesha uhusiano katika elimu ya darasa na ualisia halisi ya teknolojia.

Wanafunzi wakiwa katika chumba cha uselemala wakijifunza kwa vitendo jinsi ya kutumia vifaa vya kuchonga na kukata mbao. Jambo linalo onyesha umuhimu wa elimu ya ufundi katika kuwajengea vijana ujuzi wa kujitegemea.

Kikundi Cha wanawake wanaonekana wapo kwenye chumba cha uhandisi, ambapo mmoja wao ameshika mashine ya kuchomelea akiwa anafanya kazi kwa umakini, huku wengine wakiangalia kazi hiyo.

Watu wawili wakiwa ndani ya gari wakifanya kazi mmoja akiwa anamshikia taa mwenzie kuonyesha mwanga, wakiwa karibu na injini wakifanya kazi ya uhandisi au kurekebisha gari hilo.